Usafiri wa umma waonekana kushika kasi katika kituo cha mabasi huku taniboi na madereva wanawashawishi wapita njia tofauti kuabiri magari yao ili kuwasafirisha katika eneo tofautitofauti wakiwa wote katika harakati ya kutafuta riziki ya kujikimu kimaisha.